Hili ni duka la kuuzia maziwa. Naweza kuona maziwa kutoka kampuni tofauti tofauti zimepangwa vizuri. Pia naweza kuona mhudumu amevaa koti imeandikwa Daima. Ako akishika maziwa ni kama anataka kuonyesha mnunuzi maziwa gani ataweza kununua.

Hili ni soko la matunda. Naweza kuona maembe, machungwa, ndizi, ndimu na vinginevyo. Hapa kuna watu wamekuja kununua na kuna wauzaji. Huenda leo ni siku ya soko ama ni soko la kila siku.

Hili linaonyesha utumizi wa mtandao, mtandao huu ni ule wa baruapepe, mtu anaweza kutumia baruapepe kwa kujisajili kama mtumizi alafu waweze kutuma ujumbe au kupokea ujumbe kutumia huu mtandao wa baruapepe.

Hili ni picha la noti ya mia nne ya kenya liko na sehemu zote mbili ya mbele na ya nyuma. Sehemu ya mbele iko na picha ya aliyekuwa rais wa kenya hayati mzee jomo Kenyatta. Sehemu ya nyuma iko na picha la jengo. Pia naweza kuona sehemu zote mbili limeandikwa mia tano.

Huku ni sokoni kwani tunaweza kuona bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa kama vile karoti, pilipili hoho, tango na ata viazi ambavyo vimepimwa kulingana na mikebe mbalimbali.

Huku ni sokoni kwani tunaweza kuona bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa katika sehemu hii kama vile nyanya, vitungu, pilipili hoho na ata viazi vilevile kuna mtu ambaye ni dhahiri kwamba yeye ni mwuuzaji.

Huku ni duka la Mpesa. Kuna mtu ambaye amekuja kwenye duka na ana simu mkononi. Amebonyeza sehemu ya Mpesa. Huenda anataka kutoa pesa kwenye simu yake.

Hili ni simu. Simu hili linaonyesha jinsi ya kutumia M-pesa. Lina sehemu tofauti tofauti ambapo unaweza kubonyeza. Unaweza kubonyeza akaunti uone akaunti yako ya M-pesa. Waweza kubonyeza mahali pa kufinya uweze kutoa pesa na vitu vinginevyo.

Hili ni tangazo kuhusu bima la afya la Madison ni dhahiri kwamba hawa wanatangaza ili waweze kupata wateja ni muhimu mtu awe na bima ya afya kwa vile inakusaidia unapokuwa mgonjwa hutakuwa na tatizo la kifedha.

Hili ni soko ya vyakula naeza kuona viazi, nyanya, ndizi, cabeji, skuma wiki, pilipili hoho, Pia naweza kuona mtu mwanamme amesimama huwenda mwuuzaji ama mnunuzi.

Hili ni duka la kuuza maziwa na vitu vinavyoundwa kutumia maziwa. Duka hili huwa na wateja wengi kwa maana watu wengi hupenda kutumia maziwa na vitu hivyo. Ukiwa na duka kama hili waweza kujipatia mpato mkubwa na waweza hata kuajiri watu ili waweze kukuuzia.

Hapa ni sokoni kwani tunaweza kuona bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa, vitu hivi ni pamoja na mananasi, malenge, tikiti maji, mahindi na hata "ovacado".

Hiki ni kibanda cha kuuzia viatu, viatu hivi ni vya plastiki , unaweza kuona vimekuja kwa rangi mbalimbali na kwa miundo tofauti tofauti, wauzaji wa viatu vya plastiki wana faida mno kwa maana watu hupenda kuvaa viatu vya plastiki.

Huku ni sokoni na ni sehemu ya kuuza mboga, kuna watu mbalimbali wanaoonekana wengine ni wauzaji, huku mwingine ni mnunuzi, mboga ambazo zinapatikakana hapa ni zile za kienyeji.

Hili ni tangozo la bima la afya . Tunaweza kuona michoro ya familia baba , mama na mtoto. Ni vizuri mtu awe na bima ya afya ili atakapo kuwa mgojwa anaweza kutibiwa bila tatizo la pesa.

Hapa ni sokoni na ni sehemu ya kuuza nguo hasaa nguo za mitumba, ni muhimu kuwepo kwa sehemu kama hii ili watu waweze kuja kuja kujinunulia nguo kwa bei nafuu.

Hizi ni mashilingi za pesa ya Kenya , kuna pesa ya shilingi ishirini na shilingi kumi, ukiwa na pesa hizi huwa ni mzito sana kuzibeba, ni mzuri kubadilisha ili upewe noti ili iwe rahisi kuzibeba.

Hivi ni vitu vya urembo kama shanga na mkufu. Vitu hivi huuziwa sana sana watalii. Mtu huweza kujipatia kipato kikubwa akieza kuuza kwa maana hivi ni vitu vya kiasili ya kiafrika.

Hili ni bima la baiskeli, bima hili linaitwa Bima Rahisi kenya. Bima hii huuzwa kwa shilingi elfu mbili mia tano, pia naweza kuona waweza kulipa bima hili kutumia Mpesa.

Huku kuna mtu ambaye ameshika pesa za nchi ya kenya ambazo ni noti za shilingi elfu moja nyingi. Tunaona kwamba noti hizi ni zile ambazo zilikuwa zinatumika hapo awali lakini kwa sasa haitumiki tena katika nchi ya kenya.

Huku tunaweza kuona mkungu wa ndizi. Ndizi zenyewe ni za rangi ya majano. Kuonesha kwamba zimeshaiva, na mtu anaweza kukula wakati wowote ama hata kuuza.

Huku kuna mikono ya mtu ambayo yameshika simu. Ameweza kubonyeza sehemu ya Mpesa. Huenda mtu huyu anataka kutoa pesa au hata kulipa pesa kwa mtu ambaye amenunua bidhaa.

Hapa kuna watu wawili . Mmoja ambaye ameshika ufunguo wa gari mkononi na mwingine ambaye yuko tayari kupokea ufunguo huu . Huenda huyo ambaye anataka kupokea amejishindia zawadi ya gari.

Hii ni duka. Naeza kuona bidhaa mbalimbali vimepangwa kwenye mbao. Apa kuna unga wa ugali, unga wa chapati, pia kuna michele. Kando yake naeza kuona kreti za soda pia zimepangwa na pia naweza kuona kua hili duka linafanya kazi ya M-pesa.

Hili ni tangazo la bima ya kibinafsi ya ajali. Ni vizuri mtu awe na bima ya aina hii ili aweze kushughulikiwa wakati ambapo anaweza kupata ajali na asiwe na tatizo la pesa.

Hapa naona haina ya vyakula, naweza kuona viazi, naweza kuona nyanya, naweza kuona pilipili, naweza kuona mapera na vininevyo. Hivi vitu vimepangwa kulingana na haina zao, huenda hapa ni soko ya chakula.

Hapa ni sokoni na ni sehemu ya kuuza nguo. Nguo hizi ni za mitumba. Tunaweza kuona watu mbali mbli, miongoni mwao ni mauzaji pamoja na wanunuzi wa nguo hizi.

Hili ni duka la kuuza maziwa, Mtu ambaye anaauza maziwa anapaswa kuzingatia usafi kwa maana wakati mtu si msafi na anauza maziwa huwa maziwa huaribika na huenda akakosa wateja.

Hili ni bima la nyumbani. Bima ili ni la anziano, pia naeza kuona inalinda nyumba dhindi ya wizi, moto, inalinda pia vitu vilivyo nyumbani kama vile elektroniki, simu na zinginezo. Mtu anaeza kujichukulia bima ili aweze kulinda nyumba yake.

Naweza kuona mkoba wa pesa. Ndani wa mkoba huu kuna pesa mingi za elfu moja. Mmiliji wa mkoba huu uenda yuko na pesa mingi sanaa ndio maana amezipanga manoti ya elfu moja moja kwenye mkoba wake.

Naeza kuona pesa nyingi ya elfu moja ya kenya. Ukiwa na pesa kama hizi waweza kununua vitu vingi sana kama vyakula, waweza kulipa kodi ya nyumba na pia waweza kutumia kusafiri kwenda mahali unapotaka.

Hapa ni sokoni. Tunaweza kuona watu mbalimbali ambao ni dhahiri kwamba ni wauzaji. Vilevile kuna bidhaa ambazo zinauzwa kama vile mananasi, ndizi, machungwa na hata maembe.

Huku kuna pesa za nchi ya Kenya za noti za aina mbalimbali kama vile za elfu moja, mia tano na ata mia mbili. Pesa hizi ni muhimu sana katika nchi yetu kwa sababu husaidia watu kuweza kununua bidhaa mbalimbali.

Hapa naweza kuona aina ya matunda. Hapa kuna machungwa. Pia nimeona parachichi, pia kuna watermelon . Naweza kuona kuwa ni kibanda ambacho kinauza aina ya matunda. Watu huja kununua matunda haya waweze kuyakula yasaidie afya yao.

Hili ni duka la dawa. Naweza kuona dawa yamepangua vizuri, na yanaonekana kupitia ka kioo. Pia naweza kusema duka hili, linaweza kufanya kazi na mpesa. Unaweza kununua dawa, na ulipe na mpesa kwa sababu nimeanza kuona imeandikwa mpesa.

Hapa Kuna noti mbili ya pesa ya Kenya, Kuna noti ya elfu Moja na Kuna noti ya hamsini, Hili uweze kuwa na noti ya elfu Moja ukiwa na noti ya hamsini unahitaji kuwa na noti ishirini za noti za hamsini.

Naweza kuona magari yameagizwa. Magari hayo yamepangwa kwa laini. Pia naweza kusema kwamba magari hayo ni mpya, huenda hapa ni mahali pa kuuzia magari, watu hukuja hapa, wanaangalia gari, wanachagua gari na hapa wananua gari ambayo wamependezwa nayo.

Naweza kuona watu wengi, wamama kwa wazee. Hapa inaonekana ni kama ni soko kwa maana naweza kuona nguo, zimeegezwa juu, pia naona watu wamebeba mizigo mizigo. Kuonyesha watu wengi wamekuja kununua, na pia wengine wamekuja kuuza.

Hapa naweza kuona gari nyeupe, Hili gari limeegezwa katikati ya majengo. majengo hayo yamejengwa vizuri, na pia ni mahali pa safi. Naweza kuona imepakwa rangi vizuri, na pia kuna taa mingi juu ambaye yanaweza kumulika wakati wa giza.

Hapa kuna nyumba ya ghorofa mbili. Kwenye veranda yake yameegezwa magari tatu. Magari hayyo yanaonekana kuwa ni ya kifahari. Huenda wanao fanya hapa kazi au wanaoishi hapa ni watu ambao wana pesa nyingi sana.

Hapa naweza Kuona aina mbalimbali ya matunda na chakula. Naeza Kuona ndizi, naeza kuona machungwa, Naeza Kuona nyanya , naeza kuona vituguu, Naeza Kuona maembe. Hayo vitu yamepangwa vizuri na nikama hapa ni Mahali pa kuuzia chakula mbalimbali.

Hapa kuna noti ya kenya. Hii noti ni ya elfu moja nikiona kwa mtazamo wangu inaweza kuwa noti takribani ishirini. Ukiwa na noti elfu ishirini ya kenya unaweza kununua vitu vingi sana kama unaweza hata kununua mbuzi tano.

Hapa ni duka, tunaweza kuona mwanadada na mwanaume wamesimama kwenye duka hili nikama hao wamekuja kuhudumiwa kwenye hili duka. Hili duka linafanya kazi pia ya Mpesa kwa sababu kua imeandikwa Mpesa na pia wanauza kadi ya Airtel kwa sababu imeandikwa unaweza kununua kadi ya Airtel.

Hii ni bima ya afya ya Mayfair, Bima hii inaweza kukuchunga wakati umepata ajali aina yeyote. Kwenye hii picha, unaweza kuona mtu na naweza kuona baiskeli. Inaonesha kuwa ata ajali ya baiskeli mtu hupata hii bima kutoka kwa Mayfair.

Naweza kuona aina ya viungo vya kutumika jikoni ambavyo vimetoka kutolewa shambani. Naona dania, naona vitunguu, naona sukuma wiki na pia naona rosemary . Hapa hivi ni kwenye shamba na mwenye shamba ametoka kung'oa haya mimea anataka kupeleka kwenye soko kuziuza. Amefunga kwenye vifungo vifungo vya kuuza.

Hili ni soko la chakula, tunaweza kuona chakula aina mbali mbali. Hapa kuna nyanya, kuna vitunguu, kuna pilipili hoho, kuna dania, kuna machungwa vitu hizi nimetaja ni vya kutumika jikoni ni vya kukaranga naye chakula na pia ni matunda ya kukula.

Hii inaelezea mambo na bima ya Madison. Bima ya Madison iko na vitu kadhaa inayohusiana nayo, kama vile ajali, magonjwa pia kuekeza pesa ili utumie kwa siku za usoni. Hapa naeza kuona mwanamke ambaye amehusikana na ajali. Ameumia shingo, mkono na pia anatembea kwa bakora. Madison, imemshughulikia.

Huku ni sokoni. Tunaweza kuona bidhaa mbalimbali kama vile viazi vitamu, vitunguu vya maji, na hata ndizi ambazo zinaonekana kwamba ni za rangi ya kijani kibichi.

Hapa ni kwenye kibanda, ambapo wanauza bidhaa mbali mbali kama vile viazi, viazi vitamu na hata ndoma .Yote inaoenkana kwamba imepimwa kwenye mikebe.

Naweza Kuna watu kwa umbali wameketi pia Kuna watu watatu hapa mbele wawili wao wamesimama, Mmoja ameinamia greti ya nyanya ni kama anaokota zile mbaya pia naweza kuona Lori limeegeshwa hapo kando, kwa maoni yangu hii ni soko kubwa ya chakula.

Tunaona kibanda ya nguo ya mitumba. Kibanda hiki kina soksi. Soksi hizi zimekuja kwa rangi mbali mbali. Tunaweza kuona ya nyekundu, nyeupe, nyeusi na zinginezo. Muuzaji huyu amezingatia tu kuuza soksi peke yake. Watu hukuja hapa wanachagua soksi ambayo wamependezwa nayo na wanaweza kuzinunua.

Hii ni fomu ya kadi ya KRA. KRA husimamia ulipaji wa ushuru nchini Kenya. Kila mfanyikazi au mfanyi biashara hutakikana kulipa kodi kwa nchi ya Kenya kutumia hii kadi ya KRA.

Hapa ni soko. Watu wamejitokeza kwa wingi kuja kuuza na kununua . Naeza kuona vitu aina mbalimbali vimetandikwa chini na watu wako wakizinunua hizi vitu.

Hapa naweza kuona soko kubwa, mbele kabisa kuna kibanda cha viatu, viatu hivi ni vya mtumba pia hapo nyuma naweza kuona mizigo zingine kwa magunia na pia naweza kuona kwa umbali mama ameketi huenda ni muuzaji kwa kibanda kingine .Hii huenda ni soko kubwa la kibera.

Hapa ni soko naweza kuona vitu vya aina mbalimbali, naweza kuona vitunguu, naweza kuona pilipili, naweza kuona gralic .Naweza kuona ndima, naweza kuona brikanya. Pia kwa maoni yangu hii soko haijapangika, kando yake naweza kuona nguo, na vitu vingine. Hapo kuna mwanaume ni kama ni muuzaji.

Hili ni duka la mpesa, naweza Kuona nambari zinazo tumika kuweka au kutoa pesa pia naweza Kuona mama au mwanamke ambaye amekuja kwenye duka Ili hili aweze kupata huduma hizo za mpesa.

Ili ni bima la afya ya shemen, bima Ili huudumia Watu Wa ajali. kwenye picha naweza Kuona mwanadada, ameketi na kushika goti lake kuonesha amepata ajali na kuumia kwenye goti lake.

Hapa ni soko. Soko hii ina vibanda mbali mbali. Kibanda cha kwanza kabisa tunaeza kuona iko na viatu. Viatu zimepangwa vizuri na kuna watu wamekuja kununua.

Hapa kuna gari aina ya land cruiser double cabin nyuma ya hio gari kuna mwanaume amesimama. Hili gari liko kwenye mazingira ambayo yana miti na nyasi huenda hapa ni shambani.

Hii inaelezea kuhusu bima ya Britam. Bima ya Britam iko na vitu vingi inavyojiuzisha nayo. Naweza kusema kwa maandishi iliyoandikwa kwa Kiingereza hapo ndani kuwa inashughulikia pia wakati mtu amekufa, ambaye alikuwa na hii bima ili wapendwa wake ambao anawaacha wapate amani mioyoni mwao.

Unaweza kuona gari barabarani, gari hili ni gari kubwa huwa inambemba watu kati ya saba na kumi na wanne. Ukiwa na gari kama hii waweza kunikondesha na waweza kupata pesa. Pia waweza kutumia kama yako binafsi.

Naeza kuona magari mengi sanaa. Kuna rangi nyeupe, rangi nyeusi na nyekundu. Yamepangwa kwa laini. Huenda hapa ni mahali pa kuuzia magari na watu hukuja huku ili waweze kununua gari. Ukifika hapa, unaenda ukizunguka ukitazama hadi uone ile gari umependezwa nayo, unailipia na unaichukua.

Hili ni duka la kuuza vitu vya kuwekwa ndani ya gari wakati imeharibika. Pia duka hili limepakwa rangi la kuonyesha kuwa ni la Mpesa. Mpesa hua inatumika mara kwa mara kwa ununuzi na wauzaji wa vitu kadhaa. Hata kwa hii duka, inamaanisha kuwa, mtu anaweza kulipa ama kununua kutumia Mpesa.